Kwa hii meza kuna talakilishi yenye iko kwa meza, talakilishi hii imeandikwa dell , kando ya hii talakilishi tunaona ni kama kitambaa iliyowekwa karibu.

Kwa hili picha ni wariadha wawili wa Kenya. Mmoja amevalia nguo yenye imeandikwa Kenya Alan Kimani. Kando yake mwenye anajaribu kumshika mkono imeandikwa Guide Alan . Tena tunaona ni kama wanasherehekea, ni kama wamefika mwisho.

Ni wakimbiaji waili wanawake na wawili wanaume mmoja ameva nguo yenye imeandikwa kenya. Kando kidogo tunaona kuna watu ni kama wanafanya mazoezi hapa ni uwanja vile tunavyoona.

Mwanamke na mwanaume ya mwanaume imeandikwa Kenya na mwanamke imeandikwa Koech, wameshikilia nyuma ya bendera la Kenya tena mbele kidogo kuna mahali imeandikwa Nancy Chelagat Koech nationality Kenyan.

Dawati hapa kwa hii linaonekana kuwa darasa. Kuna dawati mbili, kuna viti mbili moja imeanguka ingine bado imesimama kiti moja kati ya hizi mbili inaonekana kwenye imeharibika kidogo, kando ama mbele kidogo kuna dirisha ndogondogo na pazia.

Hapa tunaona wakimbiaji wawili, mmoja akiwa amelala chini amefunga macho, mwingine ameinama ni kama anakaa kumsaidia, nyuma kidogo tunaona mahali imeandikwa omega, new 4:1 ,tena tunaona hapa ni uwanja na kuna watu ambao wanaonekana wakishangilia.

Upeo wa bahari, inaweza kuwa iko na maji mingi. Kando ya hii bahari kuna msitu. Karibu sana kuna mama ambaye amewekelea juu vidole zake mbili. Anakaa kuwa kwa juu ya jahazi kuna tena maandishi Asiya Sururu Training on River Oise.

Tumeonyeshwa lango, hili lango limefungwa , imepakwa rangi nyekundu. Nje ya hii mlango kuna maua zenye zimepandwa. Kwa hii mlango kuna karatasi iliyowekwa imeandikwa Grade 6 Mr. Ivoli.

Hapa tunaona viti, viti hizi mbili, na kila viti zimepangwa mbilimbili, tatu tatu kuna zenye zimepangwa mingi mbele ya kila viti tunaona kuna meza, meza hizi kuna maandiko mbele yao, nyuma sana kuna kitu kama mlango na dirisha kubwa.

Tumepewa dawati, dawati zenye tunaona zinakaa tofauti. Inakaa ni darasa vile tunavyo ona tena kuna ubao. Kwa hizi madawati kuna moja yenye inakaa nyeupe na zingine zinakaa tu sawa. Kuna tena viti. Kuna kiti moja imeanguka na tena kando kidogo tunaona kuna kabati.

Hapa kuna mama ambaye amekaa ameweka mguu wake upande mwingine wa meza mguu ingine upande mwingine ya meza akiwa ameshika mkono yake. Tena tunaona nyuma pia yake kuna vitu za mazoezi yanaonekana kua ametoka kufanya mazoezi.

Mama ambaye amekaa kwa kiti ya watu walemavu, mama huyu ameshikilia kitu kama kiboko juu, inaokana hio kitu ni ya michezo ya kurusha kando kidogo kuna mtoto ambaye amemwamnaglia kwa huyu mama karibu kwa kitu yake kunamtu ambaye ameinama anaoekana kutengeneza kitu.

Hapa Kuna njia inaka kuwa ni mahali pa watoto kuchezea ,inakaa kama shule. Vile tunavyoona, mbele kuna vitu za watoto kuchezea, Kuna miti kubwa tena iliyo hapo, Kuna maua ambayo zimekatwa vizuri.

Kuna wachezaji, wachezaji watatu, wawili wakiwa walemavu ndio tunavyoona vile wameshikilia vitu watu walemavu hutembelea, tena tunaona wako kwa uwanja, tunavyoona mbele yao kuna viti zenye hakuna mtu.

Hili kuta kuna bao. Kwa hili bao kuna maandishi zimeandikwa K K K, tena kuna Kenya, Kennedy, Kite, Kettle, My land is Kenya. Tena juu kidogo kuna maandishi pia kuna michoro: January, February, March.

Hapa tunaoneshwa karatasi, karatasi hili linaonekana kua ni ya mwanafunzi amefanya testi . Vile tunavyoona kuna mchoro mmoja ambayo imeandikwa Holy Bible katikati ya hii karatasi. Tena tunavyoona kua hili karatasi pia iko na mahali wameifuta vizuri na kuna enye wameweka.

Vitu imeonyeshwa kitu kama mlango. Kwa hili mlango ni kama kuna kitambaa iliyo kandokando. Katikati kuna emoji ya mtu ambaye amecheka. Kando kidogo kuna mahali pameandikwa Great progress , alafu kuna kitabu imeandikwa iko na mchoro ya samaki.

Tumeonyeshwa ukuta, kwa hili ukuta kuna karatasi yenye imewekelewa, imeandikwa juu waste management in school and our neighbourhood, reduce, reuse, recycyle kuna vichoro zimechorwa katikati ya hili karatasi pia.

Inaonekana kuwa ni uwanja, uwanja kubwa sana vile tunavyoiona imekatwa nyasi vizuri kuna maua zimekatwa pia vizuri sana. Mbali kuna tanki ya maji, kuna kitu ya bendera, kuna nyumba imeonekana upande kidogo.

Kuna mtu mwenye amekaa Kwa kiti ambayo ya watu wako na shida tena Kuna mwenye amesimama ameshikilia mbele yake kitu ya mazoezi anaonekana kufanya mazoezi huyu mwenye amekaa chini.

Tunaona ni kiwanja. Ni kama watu ambao wanafanya mazoezi ya kukimbia. Tunavyoona wamama hawa ambao wako karibu na picha wameshikana mkono wanaka kukimbia. Kando kuna ambao wamekaa kwa viti. Kuna vitu zingine zenye zimefunika kwa kiti moja.

Kitabu hiki chenye kimefunguliwa ndani, imeadikwa ndani water, shelter kuna clothes, education, health services, firm na kadhalika.

Hapa kwa hili ukuta, juu kabisa kuna maandiko zimeandikwa, kuna October, November, December , tena kuna bao nyeupe, inayoonekana imeandikwa 2025, List 8, Homework , na kuna maandiko hazijaonekana vizuri.

Mama ambaye ana kiti amelalia juu inakaa kuwa kiti ya watu walemavu na yuko katikati ya barabara ni kama ako kwa mashindano vile tunaona hii kitu inaenda mbio anajiendesha.

Hapa kuna tarakilishi mbili zenye zimewekelewa kwa meza, kuna vitambaa tena tatu zenye zimewekelewa juu ya meza ,kando kuna vitabu zenye ziko hapo, vitabu hizi hazijafanana

Kitabu limefunguliwa katikaki, mahali imefunguliwa kumeandikwa kipindi cha pili, lishe bora , matumizi ya hiki na hivi. Tena kuna baba ambaye amechorwa, Hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri. Na hapo chini kuna mtoto amechora na pia kumeandikwa, hiki ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya.

Kitabu pia yenye tumewekewa juu ya hili dawati. Kitabu imeandikwa Health, Safety and Manners Reader 2 . Kuna vitu zimechorwa. Kuna mtoto mwenye amechorwa ameshikilia uso karibu na meno lake. Kuna mtoto mwingine msichana ameshikilia kitu karibu na sikio yake na kuna picha ingine iliyo chini pia.

Watu ambao wanatembea hapa .Wengine wamekalia viti za watu walemavu wanasukumwa na wengine. Wote wamevalia nguo tu zenye zimefanana ,nguo nyekundu, viatu nyeupe alafu tunaona wameshilikia bendera ya Kenya ndogo ndogo imeandikwa 'Team Kenya'.

Kwa hii nyumba tunaona lango, tena tunaona kuna mashini kubwa yenye iko karibu na hilo mlango, tena kuna meza refu yenye iko na tarakilishi juu, kuna vitu kama karatasi zimepangwa pia karibu na hili mashini.

Huko darasani kuna dawati mingi zenye zimepangwa vizuri kila dawati ikiwa na kiti yake. Kuna meza yenye imejaa karatasi juu yake, kuna ingine pia iko na karatasi yenye inaonekana kidogo mbali kidogo pia kuna meza yenye iko na vitu juu yake.

Hapa tunaonyeshwa mtu mwenye amesimama juu ya meza refu sana. Kuna kitu yake ya kuongelelea. Nyuma yake kuna kitambaa ama karatasi imehang'iwa kwa ukuta imeandikwa KISE conference Theme, Environment and engagement, Mentoring of children with ability .

Hapa tunaona nyumba ya ghorofa tatu, yote ikiwa inafanana ya chini na ya juu, ya katikati na ya juu imefanana, nje kuna maua zenye zimekatwa vizuri, tena kwa hizi manyumba tunaona kuna karatasi kwa kila mlango, hizi nyumba pia ziko na madirisha zilizo juu sana na tena ni kidogo kidogo.

Hizi ni vitabu zenye zimewekelewa juu ya meza. Ni vitabu zenye hazijafanana. Zenye zimepangwa pamoja zimefanana, alafu za juu zimefanana pia. Imeandikwa, "Ayubu mashakani." Zilizojaa juu haijaonekana maandiko yake.

Kwa hili meza ni meza meza enye inaonekana ni ya shule, kwa hili meza tumewekewa Kuna vitabu, vitabu zenye zote zinafana na zimepangwa vizuri. Vitabu hizi zote Zimeandikwa Seven Longhorn Computer Science Seven. Kando kidogo Kuna mafaeli tena pia zimepangwa, kando Kuna Kuna kiti na tena Kuna waya.

Huyu aliye katikati ya uwanja yenye inakaa kuwa na watu walio mbali sana, pengine hakuna watu. Anaonekana kuwa kwa mashindano imeandikwa, amevalia nguo imeandikwa Kenya na kuna bendera la Kenya juu.

Kuna vitabu zenye zimepangwa, vitabu za aina mbili zenye zinafanana, zenye ziko chini kidogo. Zile za juu pia zinafanana, zilizo juu hakuna kitu imeonekana imeandikwa juu, zilizo chini yenye rangi nyekundu imeandikwa Ayubu Mashakani.